Ni wanariadha wawili wakiwemo wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha mmoja aliyevalia jezi nyeusi anaitwa Samwel Muchai na mwengine aliyevalia jezi ya kijani anitwa Jane Kipchumba.

Ni nyumba yenye bustani nzuri ya nyasi. Nyumba ina varanda iliyo na nguzo, zinazoshikilia paa. Nyasi imetunzwa vizuri, ikiwa fupi na ya kijani kibichi.

Ni Hellen Wawera, Mwanamchezo mlemavu wa Kenya . Amekaa kwenye benji maalum ya kunyanyua uzani akiwa amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi . Nyuma yake kuna mashine ya kunyanyua vyuma.

Ni sehemu ya darasa au chumba cha masomo, katika ukuta kuna bodi nyeupe iliyoandikwa herufi K kubwa na ndogo pamoja na maneno yanayoanza na herufi hiyo kama vile Kenya, Kennedy na kite .

Chumba cha komputa chenye komputa tatu zilizopangwa kwenye meza ndefu kila komputa ina skrini kinane cha kuandikia na kipanya. Pia, kuna viti vya plastiki vyeupe vilivyopangwa mbele ya kila komputa.

Ni bango la kufundisha, lililobandikwa ukutani. Sehemu ya juu ya bango, lina herufi za alfabeti ya Kiingereza, kuanzia A mpaka Z. Zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo.

Ni mwanamichezo mwanamke wa Kenya akishikilia bango, bango hilo lina maandishi yanayosomeka Paris mwaka elfu mbili ishirini na nne, ikimaanisha amefuzu kushiriki katika michezo ya olimpiki ya Paris.

Ni bango dogo la kuashiria mwelekeo likiwa limewekwa kwenye nguzo au ukuta. Bango hili lina rangi ya kijani iliyokolea na lina mshale wa rangi ya kijani.

Ni kitabu cha kiswahili cha darasa ya pili chenye jina nyota ya kiswahili kitabu hiki kimeandikwa kitabu cha wanafunzi gredi ya pili na kina picha ya watu wawili wakiendesha farasi.

Ni dawati la kompyuta na vifaa vyake katika mazingira ya ofisi, maktaba au chuo kwenye skrini ya kompyuta kuna kibandiko chenye maandishi ya kiingereza yanayosomwa internet facility is strictly for educational .

Ni mtu aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu akishika vitabu kadhaa vilivyowekwa juu ya mapaja yake. Mtu huyu amevaa shati la miraba, fulana ya kijivu na jeans . Picha inaweza kumaanisha kuwa mtu huyu anasoma au anajiandaa kusoma.

Ni jengo la shule au kituo cha kulelea watoto jengo hilo lina bustani ya nyasi iliyotunzwa vizuri mbele yake kuta za jengo zimechorwa picha za wanyama kama vile twiga na tembo.

Ni jimbo lenye gorofa mbili. Likiwa na paa jekundu na ukuta za maa. Kuna madirisha mengi yenye frame za kijani bichi. Mbele ya jengo kuna nyasi, iliyopandwa vizuri. Huenda jengo hilo ni shule, hoteli au jengo la makazi.

Kiti cha darasani kinachojulikana kama Desk chair . Kiti hiki kina muundo wa chuma mweusi na sehemu ya kukalia, sehemu ya kuegemea mgongo na meza ndogo ya kuandikia. Zote zimetengenezwa kwa mbao.

Ni chati ya siku za wiki iliyobandikwa ukutani labda katika darasa la watoto. Kila siku ya wiki imeandikwa kwenye koti tofauti kuanzia jumapili hadi jumamosi. Kila kadi pia ina picha ndogo inayohusiana na siku hiyo, kwa mfano picha ya jua.

Ni ubao wa matangazo wa darasa labda la chekechea au darasa la chini, sehemu ya juu ina bango lenye maneno, cheza, jifunze, na kukaa pamoja, bango hilo limepambwa kwa rangi na michoro.

Ni kundi la wanamichezo saba walemavu wakiwa wamevalia sare za timu Kenya , wote wameketi kwenye viti vya magurudumu yaani wheelchair ambavyo vinaonekana kutumika kwenye michezo.

Ni jengo la gorofa ambalo linaonekana kuwa ofisi au jengo la makazi, jengo hilo limejengwa kwa mawe yaliyochongwa, lina ngazi tatu, kuna dirisha nyingi zilizopangwa vizuri katika kila gorofa.